Huyu ni mkulima na kwenye muonekano wa mikono anaonekana kuwa ni mwanaume. Amevalia shati lilo na mikono mirefu ya rangi nyeusi huku pia amevalia suruali iliyo na rangi nyeusi huku ameshikilia mahindi inayoonekana kuwa imeharibika.

Hili ni shamba ama ni eneo la kufanya ukulima. Kuna mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa na tabasamu kwenye kinywa chake, huku akiwa ameshikilia mahindi moja kwenye mkono wake. Pia hii inaonekana kuwa kuna mahindi zingine ambazo hazijakomaa vizuri, ambazo zilipandwa kwenye shamba hili.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa ufugaji au mfanyikazi wa shamba la mifugo, akiwa na ng'ombe kadhaa ndani ya zizi au banda. mwanamke huyo amevaa koti jeupe na anaonekana akitumia bomba la kijani kumloesha au kumsafisha ng'ombe mweupe aliyemkaribia, ng'ombe wengine wanaonekana nyuma.

Hili ni shamba au eneo la ukulima. Ambapo kuna ndizi mingi ambazo zimepandwa. Zingine zikiwa kubwa na zingine zikiwa ndogo. Pia hili shamba inaonekana kuwa iko katika hali ya kupalilia ama ilipaliliwa.

Hili ni shamba la mahindi lililo kauka majani na maboya ya mahindi yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia na manjano ikionyesha kuwa yamekauka na hayana uhai labda kutokana na ukame ama kukosa maji ya kutosha.

Hii ni zizi ya ng'ombe. Kuna ng'ombe wengi, wengine wakiwa weusi, wengine wakiwa weupe ikiwa na madoadoa nyeusi. Kuna mwanamme mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mkulima akiwa amevalia buti na pia amevalia koti ndefu ya bluu iliyokolea.

Kuna mwanamke mmoja ambaye anakaa kuwa katika mazingira ya mabaraa. Amefunga kofia kwenye kichwa chake na amevaa koti inayoonekana kuwa ni koti refu la mahabara na ni ya rangi nyeupe. Ameshikilia glasi fulani huku akidondoa dawa kutoka kwa chupa fulani ya plastiki.

Kuna chungu moja ambayo imewekwa juu ya jiko, kuna mikono mingi ambazo wenyewe sura hazionekani vizuri, huku wengine wakiwa wameshikilia sahani kubwa, au sinia iliyowekwa sahani zingine ndogo ya plastiki.

Kuna migomba ndefu za ndizi huku zikiwa na matawi kijani, huku zingine zikiwa zimekauka. Pia kuna miti ambazo zimepandwa kando ya hili fungu la migomba za ndizi, ambazo zinaonekana kuwa zimepandwa na zingine zikiwa zimemea kivyao.

Kuna wanaume wawili, wote wakiwa wamesimama kando ya barabara huku mmoja akiwa ameshika kalamu na kijikaratasi au kitabu kwenye mkono wake. Pia kuna vyombo vikubwa vya kubeba maziwa hao ni watu wakufanya biashara ya maziwa.

Kuna mwanamke ambaye anaonekana huenda anafanya biashara, akiwa ameketi nyuma ya rundo kubwa la ndizi vilivyopakiwa kwenye mifuko au mafungo. Yuko nje na nyuma yake kuna muundo unaofanana na soko au jengo. Kuna mtu mwingine ambaye haonekani vizuri upande wa kulia wa picha.

Kuna mwanamke mmoja ambaye amefunga kofia chake kwenye kichwa na amevaa koti refu nyeupe. Nyuma yake kuna mtu mwingine ambaye sura yake haionekani vizuri ila anakaa kuwa ni mwanaume. Huyu mama ako katika harakati za kutoa kitu kinachokaa kama maziwa kwenye dramu kubwa iliyotengenezwa na chuma.

Hili linakaa kuwa ni shamba ama eneo la ukulima. Kuna mahindi ambazo zimepandwa kutokana na muonekano. Pia moja ambaye iko na shida au iko na ugonjwa inayoonekana kuwa imeshikwa na vitu nyeusi.

Hili ni eneo la ukulima au ni shambani ,kuna ndizi mingi ambazo zimepandwa zingine zikiwa kubwa zingine zikiwa ndogo kuna zingine ziko na matunda wala zingine hazina pia ziko na matawi ambazo ni ya rangi ya kijani kibichi, hili shamba linaonekana kuwa halijatunzwa vizuri.

Huyu ni mfanyakazi wa kike akiwa amevaa kanzu ya blue , kofia nyeupe, barakoa nyeusi na glavu nyeupe. Anaonekana akifanya kazi katika mazingira ya kiwanda au usindikaji wa maziwa, kwani kuna mitungi mikubwa ya chuma au vyombo vya kuhifadhi maziwa.

Hii inakaa kuwa ni eneo la kuna baba mmoja ambaye amevalia koti lake nyeusi huku akiwa anatabasamu kwenye uso wake. Ameshikilia ndoo kubwa ya chuma ya maziwa huku akimwaga kuelekeza kwenye kitu inachokaa ni sufuria. Kando pia kuna kichupa kingine ambalo limejengwa na lina mabati ya kijani kibichi.

Hii ni mazingira ya biashara au ushafirishaji wa maziwa hasaa ikihusisha vyombo vikubwa vya maziwa. Kuna makopo kadhaa ya alumini yanayotumika kusafirisha maziwa yaliyopagwa katika sehemu mbali mbali. Moja liko mbele kabisa upande wa kulia likichukua sehemu kubwa.

Hili ni kundi la ndizi, zingine za kijani na zingine za njano, zikiwa zimetundikwa, chini ya ndizi kuna mkusanyiko wa matunda, au bidhaa zingine zenye rangi mbali mbali, zikiashiria labda soko au duka la matunda.

Hii ni mandhari ya asili hasa mimea inayoonekana kama migomba au mimea mingine mikubwa yenye majani mabana. Baadhi ya mimea inaonekana kuwa na majani yaliyokauka au yenye rangi ya kahawia ikionyesha uwezekano wa kukauka au kufa. Nyuma ya mimea hii kuna mlima iliyofunikwa na mzito minene ikionyesha mazingira ya kitropiki au kitropiki ndogo.

Hii ni barabara, mjini au kijijini. Kuna pikipiki ambayo iko katika harakati ya kubeba chupa kubwa ya maziwa, labda kupeleka hadi kwenye kituo kingine. Mbeleni mwake kuna lori zingine ambazo zinakaa kuwa ya kubeba mzigo

Hili ni shamba au ni eneo la kilimo, kuna ndizi ambazo zimepandwa katika shamba hili, huko katikati kukiwa kunakaa umepaliliwa juzi. Kando ya hii mahali ambapo imepaliliwa mimea zingine vidogo ambazo zimemea na ni ya rangi kijani kimbichi.

Kuna wanawake wawili ambao wanaonekana kuwa wako katika harakati ya kufanya kazi. Wote wawili wakiwa wamevalia kofia nyeupe, wamevalia barakoa nyeupe na pia wamevalia koti za kazi iliyo na rangi nyeupe.

Kuna mtu ambaye anaonekana kua amekaa chini huku akitumia mikono yake kukamua maziwa. Ng'ombe naye amefungwa miguu akitumia kamba. Jamaa huyu anatoa maziwa akieka kwenye ndoo iliyo itengenezwa ya chuma.

Hili nishamba au eneo la kilimo, kuna ndizi ambazo zimepangwa inayoka kwa kundi moja huku zingine zinaonekana kuwa zimepandwa juzi, pia kwenye shamba hili kuna mimea zingine ambazo hazinaonekani vizuri.

Huyu ni mkulima ambaye ako katika shamba la ndizi au eneo la ukulima ya ndizi. Kuna ndizi mingi ambazo zingine zinaonekana kuwa hazijakomaa ama hazijakatwa kutoka kwenye mgomba wake. Mkulima huyu amevalia shati nyekundu iliyo na mikono mirefu.

Hii ni shamba au eneo la kufanya ufugaji wa mfugo ,ambapo kuna ngombe wawili wanaonekana, mwingine akiwa mweusi na madoa nyeupe, huku mwingine akiwa nyeupe na madoa nyeusi, kuna watu wawili ambao wanaonekana kuwa katika harakati ya kukamua hao ngombe.

Hii ni shamba au eneo la kufanya ukulima ya ndizi ambapo kuna ndizi zingine zikiwa zimeshikilia kwenye mgomba zao zikiwa na rangi ya kijani kibichi kuonekana kuwa ziko katika harakati ya kuiva ama hazijakomaa vizuri.

Hii ni eneo la kulima ama shamba kubwa la migomba yenye miti mingi ya migomba iliyopandwa kwa safu ikiwa na majani ya mabichi mingi. Inaonekana kama shamba la biashara la migomba yenye imepandwa kwa laini kadhaa.

Kuna mwanamke ambaye anatabasamu na kukaa katikati ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi, ambayo anaonekana kuwa shamba au bustani. Anaonekana kuwa ako katika mazingira ya asili, labda akifanya kazi ya kilimo au kufurahia mandhari.

Hili ni shamba au eneo la kupanda ndizi ,kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia miwani akiwa na kofia nyeupe na amevalia shati iliyo na mikono mirefu ya rangi ya blue ,huku akiwa ameshikilia kundi la ndizi linaoonekana kuwa ni bichi.

Kuna wanaume wawili wapo katikati, mmoja amefaa shati la tahawia au rangi ya matofali na anaonekana akihudumia kitu kwenye baiskeli ya miguu au pikipiki iliyopadilishwa, mwingine amefaa koti ya buluu na kofia ya njano na anaonekana akichunguza au kuandika kitu kwenye kifaa fulani.

Hii ni mkono ambayo ikona saa kwenye mkononi mwake. Hii saa imetengenezwa ikitumia chuma, inaonekana kuwa huyu ni mkulima ambae ako kwenye harakati zake za kuchunguza mahindi. Hii mahindi inaonekana kuwa imeumwa ama ikona shida ama imeharibiwa na mdudu fulani.

Hii ni shamba au eneo la ukulima. Kuna mama mmoja ambaye ameshikiria ndizi inayonekana iko katika harakati ya kuiva. Huyu mama amevalia shati lake nyeupe ilio na shingo yake ya zabarau

Hii ni sehemu ya chini ya ng'ombe wa maziwa. Inayo onekana kuwa ng'ombe mweusi na mweupe. Jambo kuu linalo onekana ni mashine ya kilukamua maziwa, iliyo unganishwa kwenye chuchu za ng'ombe. Mashine hiyo inaonekana kuwa na vikonbe vya chuma, vilivyo shikamana na bomba, zikikusanya maziwa.

Hili ni eneo la kufanya biashara kuna vichupa vikubwa iliyotengenezwa na chuma kuonekana kuwa hii ni chupa ya kuweka maziwa. Kuna watu wawili ambao sura zao hazionekani vizuri, mmoja akiwa amevalia kitamba cheupe kwenye kichwa chake na koti jeupe. Huku mwingine akiwa amevalia nguo ya jumla ya rangi ya blue iliyokolea.

Hii ni kikapu kilichofumwa, ambacho kinaonekana kuwa kimetengenezwa kwa nyezo asili kama vile majani au matawi na kina rangi ya kahawia na dhahabu. Ndani ya kikapu hicho kuna kitu kikubwa cheupe, kinachoonekana kama donge la unga, au labda aina fulani ya chakula kilichosagwa. Au hata jiwe kubwa jeupe, lililosawazishwa.

Kuna watu wengi ambao wamekusanyika, huku mwingine akiwa ameshikilia kitu kinachoonekana kama ni simu au kitabu. Kuna mwingine ambaye amesimama juu ya vitu inayoonekana kuwa ni mavuno ambayo zimeanikwa wakitumia gunia au karatasi lilo na rangi mingi.

Kuna mama mmoja ambaye amevalia koti lake refu ya rangi nyeupe. Huku akiwa amekuvalia kofia yake kwenye kichwa chake. Pia amevalia barakoa ila rangi ya hio barakoa haionekani. Huku akiwa ameshikilia ndoo ya chuma, labda kuna kitu alikuwa anamwaga.

Hii ni rundo la ndizi ndogo ambalo bado zimeshikia kwenye mashina zao. Zinaonekana kuwa zimepangwa kwenye safu labda kungoja kukua ama kuiva since zimepangwa kwa laini na zinaonekana kuwa ni ya rangi ya kijani kibichi.

Huyu ni mwanamke ambaye amevalia nguo yake ya jumla ya rangi ya bluu kukolea akona ako katika harakati za kunyunyizia ng'ombe dawa ,kwa umbali kuna watu wengine ambao wanakaa japo kuwa sura zao hazionekani vizuri ,ng'ombe hawa wamepangwa kwenye laini moja.

Hili linaonekana kuwa ni shamba au eneo la ukulima wa ndizi, kuna ndizi mbili zinaonekana kuwa zimeiva sana huku zikiwa bado zimeshikilia kwa mti wao, Kuna ndizi nyengine zinaonekana hazijaiva Ila Ni mbichi.

Hili ni shamba au eneo la ukulima wa ndizi, kuna mkongo mkubwa wa ndizi mbichi ukiwa umetundikwa kwenye mti wa ndizi, ndizi hizo ziko katika hatua ya kukua na bado hazijaiva, mandhari ya nyuma inaonyesha mimea mengine ya ndizi na udongo, ikionyesha kuwa hii ni shamba au bustani ya ndizi.

Kuna mwanaume ambaye katika harakati yake ya kukaamua ngombe maziwa yake huku akiwa ameshikilia mkebe wa plastiki iliyo na maziwa kufika kati amevalia nguo zake nyeusi na pia amevalia kamba tatu huku akiwa na kofia nyekundu iliyo na madoadoa nyeupe.

Hiki kinaonekana kuwa ni chumba cha kuuza maziwa au kukusanya maziwa. Kama ilivyoandikwa kwenye bango moja lililojuu ya hili jumba limendikwa kuwa hii ni Destiny Dairies iliyo na mchoro ya chupa kubwa ya kuweka maziwa pia kuna mchoro wa ng'ombe mweusi iliyo na rangi nyingine nyeupe.

Kuna ndizi mbichi zikining'inia kwenye mti. Zimezungukwa na majani makubwa ya mmea wa ndizi. Ndizi hizo ziko katika kundi kubwa au mkono wa ndizi na bado hazijaiva kabisa.

Kuna ng'ombe ambazo ziko katika harakati ya kukamuliwa. Kuna mashini ambayo inatumika kukamua ng'ombe na pia kuna <noise> fulani iliyotengenezwa na chuma ambayo inaelekeza maziwa kutoka kwenye titi la ng'ombe hadi kwenye hili kichupa. Pia kuna ng'ombe wengine ambazo wamepangwa katika kipande chao.

Hili ni shamba au eneo la ukulima Kuna ndizi mingi ambazo zimepandwa kwenye laini tofauti, pia Kuna watu watatu ambao wako kwenye laini wako katika harakati zao za ukulima, Kuna ndizi zingine ambazo zimekatwa kisha kikawekwa kwenye juu ya matawi au gomba la mandizi.

Hii ni shamba au eneo la ukulima ya ndizi, kuna ndizi zingine ambayo bado ameshikilia kwenye mti wake. Huku unaonekana kua imefungiwa karatasi au kijikaratasi inayoweza kua ilikua iwasadie isikuliwe na wadudu au ndege.

Hii ni jengo moja ambalo linaonekana kuwa ni ya kukusanya maziwa kuna wanaume wawili ambao wameshikilia mkebe kubwa ya maziwa iliyo tengenezwa na chuma. Huku wote wawili wakiwa wamevalia mavazi sawa haswa kofia nyekundu na shati ya bulhttps://nakuru-kenya254.web.app/assets/play-button-321e4809.pnguu lililokolea.

Hii ni kundi la watu ambao wanaonekana kuwa wanafanya kazi ya kupanda ndizi. Mmoja akiwa amevalia shati la kijani na anaonekana akishikilia kitu au akifanya kazi karibu na ndizi mdogo au gogo huku mwingine akionekana nyuma yao.

Hili ni fungu la ndizi ambayo inaonekana kua haijaiva. Ila ni mbivu na iko katika hali yake ya kuiva. Pia kunaonekana kuna matawi ya ndizi au ya mgomba ambaye imeshikilia hili fungu na ni rangi ya kijani kibichi.

Ni soko au mahali pa kuweka ndizi ikingoja kutoka eneo hili hadi ingine, kuna ndizi zilizopangwa kwa laini kadhaa kuna wanaume na wanawake, hapa kuna kitabu iliyowekwa ya rangi nyeupe na ya buluu